Sehemu kubwa ya eneo la kijani imezungukwa na uzio wa mviringo kando kand ya kituo kikubwa cha umeme kilichojengwa kwa muundo wa chuma. Kuna nyaya nyingi zinazoelekea kwenye minara mirefu na mandhari ya milima inayoonekana mbali kuonyesha mazingira ya wazi na tulivu.

Nguzo hizi kubwa ni za umeme na nyaya ndefu za umeme zinapita juu ya vichaka na miti kwenye eneo la wazi. Anga linaonekana la rangi ya samawati na machungwa ikionyesha jua linachomoza au linazama.

Mtu aliyevaa koti la usalama na kofia ngumu anatembea karibu na mtambo mkubwa unaotoa mvuke mzito angani. Mchana umejaa mawingu mazito na nyuma kuna milima na miundo mbinu ya mabomba na minara ya mviringo.

Wanaume waliovaa mavazi ya kazi ya rangi ya samawati wamesimama kando ya bara bara mmoja wao yuko juu ya ngazi ya machungwa akifanyia kazi nguzo ya mbao iliyo na nyaya pembeni kuna ukuta wa mawe na miti mirefu ya majani mengi

Watu waliovaa fulana za usalama wanatembea kwenye njia ya kiwanda kikubwa chenye miundo mbinu ya chuma na mabomba mingi juu ya vichwa vyao. Anga ni safi yenye wawingu kidogo na mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyo pangwa vizuri.

Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na vichaka vya kijani. Katikati kuna majengo meupe ya viwandani yanayoachilia mvuke mzito, unaopanda juu kuelekea angani. Mvuke huo mweupe unachanganyika na anga safi la samawati lenye mawingu madogo, na milima ya mbali inaonekana nyuma ya viwanda hivyo.

Hiki ni kituo kikubwa cha umeme chenye miundo mbinu mingi ya nyaya na minara ya chuma. Sehemu ya mbele kuna ubao wa kijani ulioandika kwa maandishi meupe. Angani kuna mawingu mengi yaliyotawanyika yakaonyesha hali ya hewa ya mawingu hayo.

Jengo refu lenye kuta za rangi ya kahawia, krimu na kioo cha kijani zinaonekana likiwa na maandishi ya tahadhari yaliyowekwa juu. Dirisha nyingi zimetengenezwa kwa vioo vinavyong'aa na kuna alama ya muundo wa chuma mweupe sehemu ya chini.

Nguzo kubwa ya chuma ya kusafirisha umeme limejengwa juu ya eneo lenye majani mabichi na vichaka. Nyuma yake kuna msitu wa kijani kibichi na anga yenye mawingu mepesi. Chini ya nguzo hiyo, kuna twiga anayeonekana akiwa amesimama chini ya karibu na mguu ya nguzo hiyo.

Muundo mkubwa wa vyuma umejengwa juu ya eneo lililo na kokoto ukiwa na nyaya nyingi za umeme zilizonyoshwa juu anga ni safi kabisa yenye rangi ya samawati ya mwangaza mkali wa jua pembeni kushoto kuna bendera iliyosimama na kwa mbali kuna majengo madogo ya upande wa kulia.

Hapa kuna eneo kubwa lililozungushiwa uzio likiwa na miundo mbinu mirefu ya chuma inayotandaza nyaya nyingi juu zake. Nguzo ndefu zimepangwa kwa mstari zikiwa zimeunganishwa kwa nyaya zinazoelekea mbali.

Jengo kubwa limezungukwa na mvuke unaotoka kwenye mabomba makubwa upande wa kulia na kushoto. Mbele ya jengo kuna nguzo na nyaya nyingi za umeme. Mazingira ni ya mashambani na kuna vilima vya kijani nyuma kwa mbali. Eneo lote linaonekana kuwa na uzalishaji wa nguvu.

Jengo yenye paa za kijani yako katikati ya eneo tambarare. Kwa nyuma yake kuna msitu wa miti mirefu yenye majani ya kijani. Guzo kubwa za chuma za umeme zimesimama juu ya ardhi. Huku anga likiwa na mawingu mepesi na mwangaza wa asubuhi au jioni.

Mafundi wamevaa mavazi ya usalama mmoja akiwa juu ya ngazi ndefu inayotegemea nguzo ya umeme kando ya barabara. Kuna koni za usalama zimewekwa pembeni na eneo limezungukwa na miti na ua wa kijani ukutani. Inaonekana wanafanya kazi ya matengenezo au ukarabati wa nyaya za umeme.

Twiga watatu wamesimama karibu, miili yao imeelekezana upande tofauti lakini shingo za zimekunja na kuelekea juu. Kwenye nyuma kuna vichaka vingi vya kijani na miti mirefu. Ardhi ni ya rangi ya udongo mwekundu na anga linaonekana safi.

Maji yanamiminika kutoka juu ya mwamba mkubwa yakitengeneza maporomoko ya kuvutia huku kuta ya mawe zikiwa na mizizi ya mti na majani ya kijani. Juu upande wa kushoto kuna bomba refu la maji na mazingira yamezungukwa na miti yenye majani mengi.

Mtaro mrefu wenye udongo wa rangi ya kahawia umechimbwa na ndani yake kuna bomba kubwa la saruji lililowekwa kwa uangalifu. Pembeni mwa mtaro kuna michirizi ya maji yaliyotuama yakionyesha kazi ya usafirishaji au ujenzi unaoendelea.

Mnyama mwenye rangi ya kahawia ana pembe ndefu zilizo pinda anaonekana akila nyasi kwenye eneo lenye uoto wa kijani. Mwili wake umeinuka vizuri huku kicha chake kikiwa chini akichakura ardhini. Mandhari ya asili inazunguka eneo hilo kwa utulivu na mwangaza wa asubhuhi.

Treni yenye rangi nyekundu, nyeupe na manjano inaonekana ikipita juu ya daraja refu la zege. Chini ya daraja kuna eneo la vichaka na miti mifupi. Mandhari ya mbali ni tambarare yenye rangi ya udongo na mimea michache na anga ni rangi nyepesi isiyo na mawingu mengi.

Ndovu mchanga anakunywa maji kutoka kwenye pipa la samawati akiwa kwenye eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Kuna ndovu wengine na watu wachache nyuma, huenda ni watalii au wahudumu wa hifadhi. Wanaonekana wakiwaangalia ndovu hao kwa umakini.

Sehemu ya nyasi kando ya mto imefunikwa na mifuko mingi ya plastiki yenye rangi tofauti kama kijani, samawati na nyekundu. Watu wachache wanaonekana wakikusanya taka hizo baadhi wakishika mifuko mikubwa.

Upande wa kushoto, ndege wawili wamesimama juu ya miti mikavu huku anga likiwa na mawingu mazito. Upande wa kulia, kundi la ndege wengi wanatembea kwenye eneo la nyasi ndefu lililo karibu na miti ya mbugani.

Eneo hili kubwa lenye takataka ambazo zimetapakaa baadhi yake zikichomwa na kutoa moshi mwingi. Watu wachache wakiwemo watoto wanasongea karibu na taka hizo huku wengine wakitafuta vitu kwenye rundo hilo. Nyuma kuna nyumba za mabati na miti midogo hali ikionyesha changamoto za usafi.

Mnyama mkubwa mwenye ngozi nene ya hudhurungi anaonekana akila majani katika eneo lenye nyasi nyingi. Anapembe kubwa upande wa mbele ya uso wake. Mazingira yanaonekana ni ya pori mtulivu ila wanyama wengine karibu na hali yahewa inaonekana kuwa tulivu na yenye utulivu mwingi.

Watu wawili wamevaa mavazi meupe ya maabara na wanafanya kazi kwenye benchi yenye vifaa vya majaribio. Kuna chupa za rangi tofauti na vifaa vya kioo vikiwemo vikombe na mirija. Mazingira yanaonyesha ni sehemu ya maabara iliyo safi.

Maji yanatiririka kutoka juu ya mawe makubwa yakipita katika kati ya msitu wenye miti mingi na kivuli kizito, mwanga wa jua unapenya kati ya matawi ukimulika sehemu za miamba na majani kando kuna ngazi ya mawe na miti iliyokauka ikining'inia kutoka juu.

Katika sehemu ya nyasi karibu na mto mdogo, kuna mifungoo mingi ya plastiki inayogagaa ardhini. Mtu mmoja aliyevaa kofia na mavazi ya akwaida anaonekana akiwa amepiga magoti karibu na mifuko iyo kana kwamba anaiangalia au anaikusanya.

Kundi la pundamilia limekusanyika katikati ya barabara ya vumbi ikiwa katikati ya nyasi ndefu za savana. Majengo ya mbali yanaonekana upande wa nyuma yakionyesha miji iliyo karibu na eneo la pori.

Kuna wanyama wakubwa watatu wakiwa wanatembea pamoja kwenye ardhi ya udongo. Mandhari inayowazunguka ni tambarare yenye vichaka na nyasi fupi, huku anga ikiwa na mwanga wa mchana na mawingu machache. Wanyama hawa wana rangi ya ngozi ya udongo, na pembe mbele ya vichwa vyao.

Sanamu ya mtu aliyeshika fimbo na silaha imesimama juu ya mnara wa mawe katikati ya mtaa wa jiji. Majengo marefu yameizunguka pande zote na watu wanaonekana wakitembea karibu na barabara. Kuna mti mkubwa upande wa kulia na magari yaliyopaki kando ya njia.

Mke ameketi chini ya mti mkubwa wa matawi mapana akiwa juu ya kitambaa cheupe lilichofunikwa ardhini. Kuna vikapu, matunda na vitu vingine vya picnic karibu naye. Mandhari inaonyesha mazingira. Vitu vyenyemwanga wa jua unayopenya kupitia majani haya ya kijani kibichi.

Mandhari ya kijani kibichi imekanda hadi mbali ikiwa na miti na vichaka zinzoonyesha uhai bingu imejaa mawingu meupe yaliyotapakaa kwenye anga la samawati na kwa mbali kuna safu za milima.

Mnyama mwenye milia meupe na meusi amesimama karibu na mji mkubwa wa shambani anaelekea upande wa kushoto huku mgongo wake ukionyesha miale ya milia iliyopangika vizuri kutoka shingoni hadi kiunoni ardhi ya mchanganyiko wa udongo wa kahawia imejaa vipande vidogo vidogo vya majani makavu.

Taka nyingi zimetapakaa kando ya mfereji wa maji machafu katika mtaa wa mabanda. Nguru wawili wanaonekana wakitafuta chakula katikati ya taka hizo. Nyumba zilizo jengo kwa matope na mabati zipo upanda wakulia na anga nisafi bila mawingu.

Simba mkubwa mwenye manyoya marefu ya dhahabu kichwani, anaonekana akiwa na macho makali na sura ya utulivu. Ngozi yake imefunikwa na rangi ya udongo na anaonyesha ukakamavu wa kifalme. Sehemu ya nyuma inaonekana kavu.

Ni duara wa mirija ya plastiki wenye rangi ya samawati imeonyeshwa kwa mtazamo wa mbele ambapo mwangaza mkali unatokea katikati ya mirija hio. Nuru hio inangaa kwa rangi ya dhahabu ikiakisi kita za ndani na kuunda mchanganyiko wa mwangaza na kivuli unaopitia.

Mnyama huyu mkubwa ana pembe mbili kichwani akiwa amelala chini kwenye nyasi kavu. mwili wake una rangi ya kahawia iliochanganyika na weusi. Mandhari ya nyuma inaoonekana kua ya Savanna tulivu isiyo na miti mingi na mwangaza wa jua unangaza upande wa kushoto wa mnyama huyu.

Ndege hawa wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu za porini. Miguu yao ni mirefu na miili yao imechanganyika rangi ya kijivu, nyeupe na kahawia. Juu ya vichwa kuna manyoya yaliyosimama kama taji. Mbali nyuma kuna majengo marefu yakionekana juu ya vilima vyenye miti.

Watu waliovaa mavazi ya usalama yenye rangi angavu wanafanya kazi ya kusafisha wneo lenye uchafu mwingi. Wanatumia zana ndefu kuchota taka kitoka kwenye maji meusi yaliyojaa plastiki na taka nyingi.

Mnyama huyu mwenye ngozi yenye rangi kijivu kahawia anaonekana akiwa ndani ya uzio wa chuma juu ya ardhi wenye unyevunyevu na majani yaliyokauka. Kando kuna matawi ya miti shamba au mimea ya porini inayojitokeza kutoka mbele.

Katikati ya uwanda wenye majani marefu na kijani, wanyama wawili wamesimama karibu na kichaka. Mmoja wao anaangalia mbele moja kwa moja kana kwamba anafuatilia kilicho mbele yake, huku mwengine akiwa amegeuza kichwa kuelekea upande wa kulia.

Mwanamke mmoja amevaa blausi ya waridi na anateka maji kwenye ndoo ya rangi ya chungwa, huku mwingine akiwa amebeba mitungi miwili ya plastiki meupe. Anapatikana karibu na nyumba ya mabati, sakafu ikiwa na mawe na taka.

Mandhari ina msitu wenye miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi. Vichaka vinaota chini kwa wingi na mwanga wa asili unaangaza kutoka juu ya miti. Mandhari hiyo inaonekna tulivu na imejaa uwoto wa asili usioguswa.

Mnyama mwenye miguu mirefu anaonekana akikimbia kwenye nyasi za rangi ya kahawia. Ana pembe ndefu zilizopinda nyuma, ngozi ya mchanganyiko wa kahawia na nyeupe na mwili mwembamba unaoonyesha kasi. Mandhari ya nyuma ni tambarare yenye vichaka vichache.

Twiga mwenye madoadoa anasimama kwenye nyasi fupi huku akiwa karibu na kichaka chenye majani mabichi. Nyuma yake kuna majengo marefu yanayoonekana kuwa ya mbali yakionyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na ya mijini.

Sehemu kubwa ya bustani ya kijani inaonekana ikiwa na miti midogo na mikubwa iliyopangwa kwa mpangilio. Katika nyuma kuna majengo marefu ya kisasa yanayoonyesha mandhari ya mji. Anga ni safi na taa za barabarani zinaonekana kati ya miti.

Mti mmoja mkubwa wa mwavuli umesimama katikati ya savanna yenye majani mabichi, chini ya anga la samawati na mawingu kidogo. Eneo linalozunguka ni tambarare na linaonekana wazi likiwa na mimea michache midogo.

Mamba hawa wawili wakubwa wako kando ya mto au bwawa wakipumzika kwenye matope karibu na maji. Kuna ndege wadogo weusi na weupe wakiwa karibu na mamba hao wakitembea kwenye kingo za maji.

Mazingira ya kijani kibichi yanaonyesha maporomoko ya maji yanayotiririka juu ya mawe makubwa, katikati ya msitu mnene. Kuna bomba la kijani zilizowekwa juu ya miamba likiwa limeshikiliwa kwa nguzo za zege. Mwanga wa jua unapenya kupitia matawi, ukitoa mwangaza hafifu wa asili.

Mawe makubwa ya mwinuko yamezungukwa na vichaka vyenye majani mengi ya kijani. Kati ya miamba hiyo kuna njia ya maji yenye ardhi ya mteremko. Mtu aliyevaa fulana ya samawati na suruali ya kijivu anaonekana akiwa amesimama karibu na ukuta wa mawe na akitazama mbele.

Ndani ya uzio wa mbao uliozungukwa na nyaya. Kuna mnyama mkubwa mwenye pembe nene akiwa amesimama juu ya ardhi ya udongo. Kando yake kuna ubao wa maelezo uliowekwa juu ya nguzo, pia na mchoro wa mnyama huyu.

Watu wawili wameinama ardhini na kukusanya chupa tupu za plastiki zilizotapakaa karibu na mto uliojaa majani mengi ya kijani. Mmoja amevaa mavazi mekundu na mwingine rangi ya udongo. Mazingira yanaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Gari la umma la rangi ya samawati, lipo kwenye barabara wa mtaa wa jiji, likiwa limeegeshwa upande wa kushoto. Kuna maandishi ya rangi tofauti kwenye sehemu ya nyuma ya gari hilo. Upande wa kushoto wa barabara watu wamepanga foleni, baadhi wakitembea wengine wakisi(mama).

Barabara kubwa yenye magari mengi yaliyosimamana mengine yakisonga pole pole. Kuna magari ya kijivu, mabasi, voksi, na magari madogo. Watu wachache wanasimama kando ya barabara karibu na magari meupe. Upande wa pili wa barabara kuna miti mingi na uzio wa chuma.

Kituo hiki cha mabasi kina watu ambao wamesimama na wengine wamepanda pikipiki pembeni ya barabara kuna mabasi ya rangi ya samawati yameegeshwa na mazingira yanaonekana ya shughuli nyingi ya usafiri katikati ya jiji.

Barabara ina shughli nyingi za watu na magari. Gari aina ya basi ndogo limesimama karibu na vibao yanayoelekeza ajili ya kuhusu safari zake. Majengo ya gorofa yako pande zote mbili za barabara, baadhi yakiwa na mabango ya biashara.

Gari hili linapita kwenye barabara ya mji, upande wa kulia wa gari unaonekana vizuri kupitia dirisha. Kuna ukuta wa zegi, upande wa kushoto wa barabara, na majengo marefu yanaonekana mbele.

Basi ya kijani imesimama kando ya barabara kwenye kituo cha usafiri. Abiria wakiwa ndani na huku wengine wakitembea au kusubiri. Mti mkubwa wenye matawi mengi unatoa kivuli upande mmoja wa barabara. Mandhari ya mtaa unaonekana nyuma inaonyesha majengo marefu na mabango ya matangazo.

Gari la abiria aina ya matatu limeegeshwa pembeni ya barabara huku watu wakipakia mizigo juu ya gari hilo. Abiria wengine wanasubiri kupanda na kuna msongamano wa watu na pikipiki karibu. Ni eneo la kituo cha magari yanayosafiri kuelekea Narok.

Barabara hili kubwa ina magari mengi yanayo safiri pande zote mbilli, upande wa kushoto kuna matatu na magari ndogo, kulia kuna lori jeupe. Kuna uzio wa chuma katikati miti na majani ya kijani pembeni. Mataa za barabarani zimesimama kando.

Gari ndefu la abiria limeegeshwa kando ya barabara huku watu kadhaa wakiwa wamesimama karibu nalo. Mtu aliyevaa fulana ya rangi angavu amesimama pembeni ya mlango wa gari akiangalia ndani. Majengo ya rangi mbalimbali yanonekana nyuma yakionyesha mandhari ya mtaa wa kibiashara.

Gari dogo la abiria limeegeshwa mbele ya kituo cha mafuta likiwa limechorwa rangi angavu kama kijani, samawati, chungwa na nyeupe. Pembeni kuna lori jeupe na kundi la watu wanaosimama karibu na jengo lenye maandishi nyekundu na mabango ya matangazo.

Barabara ya mjini umejaa magari ya abiria na ya binafsi yakipita kati ya watu wanaotembea pembeni. Jengo kubwa la rangi ya manjano linaonekana katikati likiwa na bendera juu. Juu ya majengo kuna anga angavu lenye mawingu mepesi.

Hii ni barabara kubwa yenye njia nyingi zinazotenganishwa na uzio wa chuma katikati. Gari la samawati upande wa kushoto linaonekana likisafiri upande wa pili, huku magari mengine yakielekea mbele kwa kasi upande wa kulia.

Gari la rangi ya manjano limesimama pembezoni mwa barabara yenye majimaji. Mlango wake wa upande wa kushoto uko wazi huku watu wawili wakiwa wamesimama karibu nalo. Mandhari ya nyuma inaonyesha bango kubwa lililosimama juu pamoja na taa ya barabarani.

Barabara ya katikati ya jiji ina shughuli mingi, watu wakivuka huku magari na mabasi ya rangi mbalimbali yakiwa yamesimama. Trafiki wanaonekana wakidhibiti usalama wa waendao kwa miguu na majengo marefu yanaonekana nyuma ya kizunguko na miti ya kijani.

Treni yenye rangi za kuvutia imeegeshwa nyuma ya uzio wazi na milango na madirisha ya kisasa ikiashiria usafiri wa abiria wa kisasa. Anga la nje ina nyasi na miti huku jua likimulika kwa nguvu. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya kituo au karakana ya treni.

Magari mbalimbali huku baadhi ya watu wakitembea kando kando ,kuna msongamano wa magari ikiwa ni pamoja na lori, basi ,matatu na gari ndogo, miti na majengo yanaonekana upande wa barabara na anga ni ya mawingu mepesi.

Watu wanatembea kando kando ya barabara katika eneo la mijini lenye majengo marefu. Pembeni yao kuna gari la rangi ya samawati yenye michoro na maandishi mengi, likiwa limeegeshwa karibu na njia ya waenda kwa miguu.

Mtaa huu wa biashara una watu wengi wakitembea na mabasi mengi ya abiria yenye rangi za kupendeza kuna vibao vya matangazo kwenye nguzo na majengo na mtaa unaonekana unashughuli nyingi za kibiashara.

Gari la usafiri wa abiria linaonekana likiwa limeegeshwa pembeni mwa barabara, rangi zake ni mchanganyiko wa rangi kali na mchoro wa kuvutia kwenye mwili wake. Milango iko wazi huku watu wachache wakiwa wamekaa ndani.

Barabara pana ina magari yanayosafiri kwa pande zote mbili. Kuna barabara ya pembeni yenye vichaka vya kijani na miti mifupi. Mbele kuna daraja la waenda kwa miguu lenye rangi ya manjano. Pembeni kuna mabango makubwa ya matangazo na miti mirefu.

Gari refu la kijani linaonekana limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi kwenye paa lake kuna miji mikubwa imefunikwa na turubai ya kijani , pembeni ya basi kuna watu wakitembea na nyuma kuna majengo ya ghorofa yenye rangi ya kuvutia . Umeme wa barabarani inaonekana kupita juu yao , mazingira yanaonyesha eneo la mjini lenye shughuli nyingi za usafiri.

Barabara hii kuu ina njia mbili ya magari. Katikati ikiwa na nyasi na vichaka vifupi. Kuna magari na pikipiki zikisafiri pande zote mbili, na mbele kuna daraja la wenda kwa miguu, ya rangi ya njano.

Gari la abiria lenye rangi ya waridi na zambarawe limesimama kando ya barabara huku watu kadhaa wakiwa karibu nalo. Baadhi ya watu wamesimama wakitazama upande mmoja huku wengine wakiwa kwenye foleni kuingia. Maandishi ya michoro yenye rangi angavu yako kwenye gari hilo na nyuma kuna jengo refu lenye madirisha mengi.

Magari ya abiria yamepaki kandokando ya barabara kwenye mtaa wenye shughuli nyingi. Abiria wanaonekana wakiingia na wengine wakitoka huku madereva na makanga wakiwa karibu. Miti yenye maua na mabango ya matangazo yanaonekana upande wa kulia na majengo ya biashara yamejipanga nyuma. Mandhari yanaonyesha hali ya kawaida ya kijiji yenye pilkapilka ya kila siku.

Barabara hii kuu ina njia mbili. Magari na mabasi ya kijani yakisafiri pande zote. Katikati kuna ua na reli ndogo ya chuma, mbele kuna daraja la waenda kwa miguu. Huu ni mwonekano wa barabara la kisasa.

Gari la abiria lenye rangi ya kijani limeegeshwa barabarani karibu na jingine linalofanana ,kuna mabango yenye maandishi juu ya kioo mbele yanayoonyesha njia au maeneo ya kusafiri ,mtu aliyevaa shati la kijani na suruali ya kijivu amesimama karibu na gari hilo huku watu wengine wakiwa nyuma wakiendelea na shughuli zao.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa barabarani kati ya majengo marefu ya biashara. Watu wanatembea mbele ya gari hilo wakiwa na mavazi ya kawaida ya kila siku. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi mjini, huku baadhi ya watu wakionekana kuenda upande wa kulia wa barabara.

Barabara ya mviringo ina magari mengi yaliyosimama kutokana na msongamano. Askari wa usalama wa barabarani amesimama kando ya magari huku pengine akizungumza na dereva. Sehemu hiyo ina alama ya tahadhari na taa ya barabarani inayong'aa.

Hili ni gari la abiria aina ya matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika mtaa wa jiji na maandishi juu ya gari yanaonyesha njia inayopita. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea karibu wengine wakielekea upande wa barabara. Nyuma kuna magari mengine na majengo marefu ya kibiashara. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za mijini.

Gari la usafiri limeegeshwa kando kando ya barabara huku watu wakishughulika kulipaki mizigo juu yake baadhi ya abiria wamesimama karibu wakiwa na mifuko mikubwa na mizigo mingine pande zote kuna magari mengine na maduka yenye bidhaa zikiwa zimepangwa.

Gari la abiria limeegeshwa pembeni mwa barabara nyembamba yenye shughuli nyingi. Watu wanapita na wengine wamesimama karibu huku maduka na vibanda mbalimbali vikiwa wazi kando ya barabara.

Watu wamesimama barabarani karibu na mabasi yaliyopakiwa abiria. Katikati kuna mtu aliyeshika bango kubwa lenye maandishi mekundu na meupe likielekeza maeneo mbalimbali. Majengo ya biashara yanaonekana upande mmoja na mti mkubwa umesimama katikati ya eneo hilo lenye shughuli nyingi.

Gari refu la abiria lenye rangi ya zambarau imesimama kwenye kando ya barabara na limeandikwa maandishi yenye rangi ya machungwa na njano mbele. Pembeni yake watu wawili wamesimama moja akiwa amevaa sare za rasmi na bagi ya kijani akiongea na mwingine.

Mabasi yenye michoro ya kuvutia yameegeshwa pembeni mwa barabara ya jiji huku watu wakipita na wengine wakipanda. Jengo la rangi ya manjano linasimama nyuma yao na taa za barabarani zinatundikwa juu. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kusafiri katika mjini.

Barabara ina msongamano wa magari ya aina tofauti ikiwa ni pamoja na malori, magari madogo na bodaboda. Upande mmoja kuna miti mingi ya kijani na nyumba mingi za ghorofa zikipanda milimani. watu wanonekana wakitembea kandokando ya barabara huku baadhi yao wakisimama kando ya magari.

Basi la rangi ya kijani limesimama kando ya barabara. Limefunikwa juu kwa turubahi ya kijani. Watu kadhaa wanasimama karibu nalo wengine wakitembea huku na kule. Nyuma ya basi kuna majengo yenye rangi tofauti na juu kuna nyaya za umeme, zilizounganishwa kwenye nguzo.

Watu wengi wako kwenye kituo cha mabasi mjini, wako chini ya miti mikubwa na baadhi yao wamesimama na wengine wanatembea, huku mtu mmoja akishika bango, likiwa linaelekeza abiria. Mabasi ya kijani yanaonekana yameegeshwa nyuma, na mazingira yanaonekana kuwa ya pilka pilka za jiji.

Gari la abiria limesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi huku abiria wakionekana wakipanda na wengine wakiwa karibu. Juu ya gari kuna mzigo mkubwa wa mbao na mabango ya rangi njano yanaonyesha maeneo ya safari.

Juu ya jengo la matofali nyekundu kuna tangi kubwa la chuma lenye umbo la mviringo lililosimama wima. Pembeni ya tangi hilo, kuna ngazi ya chuma ya kupanda juu. Tangi linaonekana limezeeka kidogo kutokana na rangi iliyo na alama za kutu.

Katikati ya ardhi yenye udongo ya randi ya kahawia kuna shime refu lililochimbwa na ambalo limejaa maji ya matope. Ndani yamaji hayo kuna mawe kadhaa na takataka zilizotupwa. Mazingira yanaonyesha kuwa eneo hili lina ujenzi au uchimbaji.

Kifaa cha kuchimba ardhi kimesimama upande wa kulia ikiedelea na kazi ya kuchimba mtaro mkubwa wenye udongo wa rangi ya kahawia. Eneo hili linaonekana kuwa ni la mtaa mji yenye majengo ya ghorofa kwa mbali na nguzo za umeme zilizosimama kando ya barabara.

Jengo kubwa la mawe linaonekana likiwa katika hatua ya ujenzi bila milango wala madirisha kamili. Kuta zake zimejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na paa limeezekwa kwa bati. Pembeni kuna mizinga ya maji meusi na miti mirefu za kijani ikizunguka eneo hilo.

Mtaro mkubwa umechimbwa ardhini na umejaa maji ya mvua au taka. Udongo uliofunguliwa umewekwa pembeni na mazingira yanaonekana kuwa ya ujenzi au maandiliza ya mradi wa miundombinu. Majengo ya makaazi yanaonekana kwa umbali upande wa kulia.

Hii ni mirunda mikubwa ya chuma iliyowekwa kwa safu juu ya ardhi kavu. Mirunda hii imejaa vumbi na kutu, ikiashiria kua imekaa hapa kwa muda bila kutumika. Mazingira yanazungukwa na miti na vichaka, na eneo hili linaonekana kua ni sehemu ya kuhifahdi vifaa vya ujenzi.

Ndani ya chumba kilichofunikwa kwa vigae za sakafu, kuna pipa la samawati lililowekwa kando ya ngazi. Chini ya pipa hilo kuna pipa kisanduku na pipa kadhaa. Pembeni yake kuna kijikapu cha plastiki chenye mfuko mweusi ya taka.

Mtaro huu ulichimbwa kando ya jengo, na una mabomba makubwa, na madogo yaliopangwa kwa utaratibu. Baadhi ya mabomba yameviringishwa kwa plastiki nyeusi, huku mengine yakiwa tayari yamewekwa ardhini. Kando kuna kifusi na vifaa vya ujenzi, na mwishoni kuna uzio wa rangi angavu uliofungwa sehemu ya njia.

Gari kubwa la mizigo linaonekana likiwa limeegeshwa pembezoni mwa barabara ya vumbi katikati ya mji. Juu ya gari hilo kuna watu waliokaa wakilinda mizigo mbalimbali baadhi ikiwa ndani ya mifuko mikubwa. Magurudumu ya gari yamechafuka kwa matope na upande wa nyuma umeandikwa kwa maandishi meupe.

Paa linaonekana kuwa la bati la plastiki linalopitisha mwanga. Imewekwa juu ya mbao za mlingoti zilizochakaa. Baadhi ya sehemu za paa zinaonyesha uharibifu na mianya, na mabomba na nyaya zinazopita juu ya dari, huku ukuta ukiwa na rangi iliyokauka. Mahali hapa huenda ni jengo la zamani linalohitaji ukarabati.